Wavulana wako kwenye uwanja, wanakaa kuwa na furaha nyingi. Wamevalia nguo nyeusi na mwingine amevalia nguo ya kijani. Pia wote wamevalia soksi na viatu, kocha wao amewafurahia, pia kuna watu ambao wako upande wao wanangoja wacheze mpira.

Kuna watu wanne kwenye picha mwanamke mmoja na wanaume watatu, mwanaume wa kwanza anakaa kuandika kitu kwenye fomu , fomu hili linaonekana kuwa la serikali kwa kwa vile lina nembo ya serikali, mwanaume mwingine wa katikati anakaa kuonyesha mwanamke kitu kwenye simu mwanaume wa mwisho anakaa kutazama kitu kwa umbali, kando ya huyo mwanaume kuna mtu ambaye ameshikilia fomu kwenye mkono asati.